Chumba cha kompyuta chenye meza ndefu yenye kompyuta nyingi za desktop. Kuna viti vya plastiki vyeupe, skrini za dell, vibodi na panya. Dirisha lina mapazia ya machungwa na kuta za kijani, ni mahali pa mafunzo ya teknolojia au cybercafe yenye mazingira ya uongozi.

Sehemu ya kitabu cha Kiingereza kinachohusu adabu na tabia njema. Kuna shairi kuhusu mtu anayeitwa Mr . Nobody ambaye hafanyi chochote kizuri nyumbani kama kufunga nguo, kusafisha au kuheshimu vitu vya nyumbani. Pia kuna maelezo kuhusu adabu ya meza na kuwa mkarimu wakati wa chakula pamoja na picha zinaonyesha watu wakila chakula pamoja na kuonyesha tabia nzuri na mbaya. Pia kuna msamiati kama mchi, matendo ya uvivu na toil kazi ngumu.

Chuo cha KCDC, Kenya Society for the Deaf Children, Chadhechi Hearing Center kilifunguliwa rasmi. Kuna bendera za Kenya zilizopambwa na mapira ya bluu, nyeupe na kijani. Ukutani kuna jina la kituo na alama ya sikio. Kuna ubao wa ufunguzi unaosema, ulifunguliwa na Bwana Hari K. Kimtai kutoka Wizara ya Afya, tarehe 29 Februari mwezi wa 2024. Mazingira ni safi ya hospitali.

Sehemu ya darasa la shule, kuna meza na viti vya wanafunzi vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna vitabu na karatasi zimewekwa juu ya meza. Kuta zina madirisha yenye mapazia ya rangi ya pinki. Sehemu inaonekana kuwa safi na yenye mwanga mzuri unaoingia kupitia madirisha.

Uwanda wa michezo wa watoto wenye vifaa mbali mbali; nyekundu, buluu, na zambarau na kuna mti mkubwa unaotoa kivuli. Ukuta wa uzio na njia ya mawe inayoelekea kwenye vifaa. Mazingira ni safi ya kijani. Anga ni ya buluu yenye mawimbi meupe, mahali pazuri pa watoto kucheza.

Picha ya Nancy Chelagat Koech mchezaji wa para athletics kutoka Kenya anashindania kutoka kipengele cha 1500 T11 kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Chini kuna maandishi yake ya date of birth, sports para athletics, event T11,disability, visually impaired .

Wanariadha watatu wakimbia kwenye uwanja wa michezo, mwanaume mmoja amevaa shati ya bluu ya terenomy , mwingine amevaa shati nyekundu na mwanamke amevaa sare ya Kenya nyekundu. Wanakimbia pamoja kwenye barabara ya riadha ya rangi nyekundu. Mazingira ni ya michezo wa nje.

Mlango uliotengenezwa kwa mambao, imepakwa rangi nyekundu kisha ina kibango kilichoandikwa teacher Agnes, welcome. Grade 1C . Mazingira yanaonekana kuwa ni shule kwa sababu grade one ni darasa la watoto wachanga, wanaojaribu kuongeza masomo yao kuenda level nyingine.

Mwanariadha wa Kenya akiendesha kiti cha magurudumu kwenye uwanja wa riadha. Amevaa jezi nyekundu lenye maandishi Kenya na suruali nyeusi. Anakimbia kwenye barabara za mbio za rangi kahawia katika uwanja mkuu wa mchezo. Nyuma yake kuna viti vya maonyesho za buluu na kijani. Ni michezo ya watu wenye ulemavu.

Mwanaume aliyevalia suruali ya jeans anaonekana akiwa amebeba vitabu na saa mkononi mwake. Pia amekalia kiti cha walemavu ambayo ina rangi kahawia. Kiti hicho kina magurudumu ambapo anaonekana mkono mmoja ukiwa umeshikilia gurudumu hizo na kuweza kusukuma ili kusonga. Inaonekana mazingira ni ya shule ya watu walemavu.

Tiba ya masomo ya shule ya msingi ya Kikristo ya Thika Road ina siku tano za juma, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kuna masaa ya masomo kuanzia asubuhi saa saba na nusu hadi jioni saa nne na dakika kumi na tano. Jumanne kuna ibada ya kanisani. Kila siku ina masomo ya madarasa tofauti. ABC EKRU NH masomo yamepangwa kwa muda maalum na kuna mapumziko kati.

Uwanja wa michezo wa watoto ulio na vifaa vya kuchezea. Kuna janja jekundu, slaidi ya kijani na vifaa vingine vya raha. Nyuma kuna jengo la kanisa lenye msalaba juu yake. Mazingira ni ya kijiji yenye miti na nyasi, ikitoa nafasi ya burudani kwa watoto.

Chumba cha kompyuta chenye meza ndefu yenye kompyuta kadhaa za desktop , kila kompyuta ina skrini, keyboardi na panya. Kuna viti vya plastiki vya nyeupe vilivyopangwa kando ya meza, dirisha lina mapazia ya machungwa, na mazingira ni ya darasa la kompyuta au ofisi ya kiteknolojia.

Mzazi mwenye suti ya bluu anaongea kwenye mkutano wa KISE kuhusu uwezo wa watoto wenye ulemavu. Amesimama kwenye jukwaa la mbao akishika maikrofoni . Nyuma yake kuna bango la manjano lenye maelezo ya mkutano, na nembo za mashirika mbalimbali ikiwa ni pamoja na UNICEF na KICD.

Watu wakiwa katika shughuli ya michezo ya maji ambapo mtu mmoja yuko kwenye car yake akiwa amesimama, ameshikilia kiti cha watu wenye ulemavu huku wakiwa na nguo za michezo ya Kenya. Inaonyesha mshikamano na usaidizi kwa watu wenye ulemavu kushiriki michezo.

Ubao wa darasa unaonyesha kalenda ya miezi na swali la kidini kuhusu Samuel. Tarehe ni Jumatatu Februari. Swali inauliza Samuel alijibu vipi wakati Mungu alimuita. Huu ni mfano wa masomo ya dini yanayofundishwa shuleni au kanisani kwa ajili ya elimu ya hekima ya watoto.

Wachezaji wa kandanda wanatumia vikongojo wakicheza uwandani wa udongo mwekundu. Mchezaji wa mbele amevaa jezi nyekundu na nyeupe akipiga mpira. Wengine wamevaa majezi ya kijani na manjano. Mazingira ya uwanda wa michezo na miti majengo kuzunguka. Timu za wasiwasi zinacheza kwa furaha.

Hii ni sehemu ya usalama wa moto, ambapo tunaona kizima moto chekundu pamoja na mitungi miwili ya gesi, mmoja mwekundu na mwingine wa kijivu. Vifaa hivi vimehifadhiwa nyuma ya grili ya chuma ya kijani, hatua inayosaidia kuzuia watu kuvitumia vibaya au kuharibu kwa bahati mbaya. Sehemu hii inaonyesha jinsi tahadhari za usalama zinavyoweza kuwekwa kwa utaratibu ili kupunguza hatari ya moto au mlipuko hasa katika maeneo ya kazi au jikoni.

Mchezo wa mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu wa miguu, ambao hutumia mizoga kuweza kuendesha mchezo. Wachezaji hao wanapigana kupiga mpira kwa msisimko mkubwa, licha ya changamoto zao za ulemavu. Inaonekana wana nguvu juhudi na ari ya wachezaji katika michezo ya watu wenye ulemavu.

Mkimbiaji wa Kenya Kimani anashangilia ushindi wake akiwa na msimamizi wake katika mashindano ya London, mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Kimani amevaa jezi nyekundu ya timu ya Kenya na kofia ya bluu huku akiinua mikono yake hewani. Msimbazi wake amevaa jezi la kijani kibichi lenye maandishi ya Guide .

Sehemu ya karatasi ya mtihani wa somo la dini na inajumuisha maswali kuhusu Biblia na hadithi za Biblia. Maswali haya yanaonekana kuwa ni ya Biblia. Mwanafunzi huyu amepata maswali mengine na kuna ambazo amekosa.

Mchezo wa kuruka urefu. Ameanguka kwenye mchanga wa wandani baada ya kuruka. Anavaa shati jeusi na suruali za kijivu. Nyuma yake kuna uwanda mkuu wa mchezo, wenye viti vya rangi mbalimbali, nyekundu, kijani na blue . Angani ni la blue na mawingu machache. Jina lake ni Samson Ojuka anayeshiriki mchezo wa kuruka urefu.